Wataalamu wa afya ya kinywa wakiendelea kumuhudumia ugonjwa kwa umakini mkubwa akitumia vifaa vya kisasa ambavyo teknolojia zaidi, ili kuhakikisha mgonjwa huyu anapatiwa huduma stahiki bila kupatikana kwa makosa ya aina yoyote.

Wataalamu wa afya ya kinywa, wakiendelea kumhudumia mgonjwa wao huyu kwa kutumia njia za kisasa, na vifaa vya kitekinolojia zaidi na umakini mkubwa, ili kuhakikisha mgonjwa huyu anapatiwa huduma stahiki bila makosa yoyote.

Kundi la watu lenye mchanganyiko wanaume kwa wanawake pamoja na watoto wakiwa na furaha ikionyesha ari waliokuwa nayo na kuhamasisha yale atakayosaidia kuchunga afya ya akili na uwezo wa kifikra kwa kila mtu na jamii kwa ujumla.

Zoezi na uandaji wa dawa za asili zinazotengenezwa kutokana na mitishama pekee likiendelea, matumizi ya dawa za asili ni mazuri inayotarajia kuimarisha afya ya binadamu bila kuacha madhara yoyote kwa kuwa utengenezaji wake hauhusishi matumizi wa kimikali wa aina yoyote.

Zoezi la uandaaji wa dawa za asili likiendelea eneo hili kwa kutumia miti shamba pekee, dawa za asili ni nzuri kwa afya ya binadamu kwani hazina madhara kutokana na kutengeneza kwake bila kutumia kemikali ya aina yoyote.

Zoezi la uandaaji wa dawa za asili zinazotengenezwa kutokana na miti shamba likiendelea na kuzitia dawa hizo kwenye vyupa maalumu, vilivyoandaliwa kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo. Matumizi ya dawa hizi ni muhimu na mazuri na umuwezesha binadamu kuweza kuendesha shughuli zake vizuri na kwa afya tele, bila kupata magonjwa ya aina yoyote.